Kuna mikebe tatu ya dawa. Moja nyeupe yenye maneno, Pure calcium citrate supplement 100 capsules. My kind...

Ni mchana. Juu, jua linawaka. Mbali zaidi kuna ghorofa refu yenye rangi samawati na nyeupe. Mwanaume mmoja anapita ana kofia.

Ndani ya nyumba, kuna watu wawili, mmoja mwanamume, aliyevaa shati, amenyoa nywele, ameshikilia tochi mkononi. Mwengine ni mwanamke, amesuka nywele.

Kuna majumba mawili. Watu wanatembea juu, ndani ya maji, mmoja amevalia shati nyekundu.

Kuna watu watano, mmoja amevalia shati nyeupe, amesuka, anadunga sindano mwengine, aliyevalia vipuli sikioni.

Ni dawa lenye maneno prescription only medicine keep out of reach of children stummery yellow fever vaccine live stabilized.

Ni mchana kuna choo iliyo na rangi nyeupe na samawati kandokando, watu wawili wamesimama mmoja kati yao amevalia kofia na longi.

Ni mchana, kivuli cha jumba liko chini. Watoto watatu wako kando ya maji chafu. Pia kuna machupa mawili ya maji.

Mwanamume amevalia shati na anamisuli anamwangalia mtoto ambaye ameinua mguu wake

Darasani kuna wanafunzi ambao wameketi chini na wamevalia sare. Mbele yao ni mwalimu aliyesimama, amevalia shati nyeupe na saa mkononi.

Kuna watu wawili, daktari aliyesuka nywele na mtoto ambaye amenyoa nywele, kando kuna kiti na ndoo. Pia kuna kitanda iliyo kando.

Vidole vimeshikilia sindano na dawa liiloandikwa, MMR Vaccine Measles Mumps Rubella Live Vaccine.

Ni mchana juu kuna mabati na watu wawili mmoja amesimama amevalia shati nyeupe na barakoa usoni anamuangalia mwingine aliyevalia kofia nyeusi.

Ni mchana. Mchanga ni nyekundu. Mimea yananyunyiziwa maji na mkulima aliyebeba kinyunyizi mgongoni.

Kuna watu wawili. Mmoja amevalia miwani na anaonekana kuhudumia mtoto. Mwingine amevalia shati nyeupe na long'i ya navy blue na mtoto mmoja mbele yake.

Ni mchana. Nyaya za stima zapita juu. Mbali zaidi kuna majumba mawili, moja ya rangi ya machungwa nyingine nyeupe. Magari yamesimama juu ya maji ambayo kuna mafuriko.

Kuna watu wawili mmoja kati yao amesimama, amevalia barakoa puani, suka nywele mwengine ameketi ana macho nne na shati samawati.

Ni mchana, kuna jumba lililobomoka, kando yake kuna watu wanaotembea, mmoja amevalia kaptura, wengine wawili wameshikilia simu zao mkononi.

Kuna dawa lililo na maneno, Nature's Bounty, Iron 65 mg, 325 mg Ferrous Sulfate, Supports Red Blood Cells Production.

Vidole vimeweza kushikilia sindano na dawa liloiloandikwa, MMR VACCINE. Nyuma kuna rangi ya machungwa.

Kuna dawa lililoandikwa, Color Code for Measles, Mumps and Rubella Virus, Vaccine Live MMR, TVFC .

Mbali zaidi kuna chupa na watu watatu, mmoja amesimama, ana macho nne, amesuka, amevalia shati nyeupe. Aliyeketi ameshikilia mtoto mdogo na kofia kichwani.

Kuna watu watatu, wawili wamesimama kuvalia barakoa na kichwani kofia. Wamevaa manguo nyeupe mwengine amelala ana kitambaa samawati kifuani.

Kuna mwanamke mmoja, maandishi yasemayo, Fine touch dental care reception Easy Pay, na pia kuna saa juu zaidi.

Kuna watu watatu mmoja mwanamke amesuka nywele na kuvalia shati samawati mmoja ni mwanaume amevalia suti mwengine shati nyeupe.

Kuna watu wasita watano wanaume mmoja mwanamke. Wote wamevaa barakoa, wawili kati yao wamevaa kofia mbele yao kuna magunia.

Kuna watu watatu wawili wamevalia barakoa na kofia kichwani mwingine amepaka rangi kichwani na kuvalia vipuli sikioni.

Kuna watu watatu, mmoja kati yao amevalia barakoa samawati na shati nyeupe tai nyeusi ameshikilia simu mkononi mwengine.

Ni ndani ya jumba na watu wawili mmoja amevalia barakoa na kofia kichwani amejifunga leso kiunoni mwengine ameketi chini.

Ni dawa enye chupa nyeupe na karatasi imezungushwa kando yake lenye maneno, Zephania Life Herbal Clinic Detox na juu Security Seal.

Kuna watu wawili, mmoja ni mtoto aliyesukwa mwingine ni wanawake mmoja amevalia shati nyeupe.

Chupa ya dawa iliyoaandikwa, Summary Powder and Solvent of Suspension for Injection in Between Liquid Yellow Fever Vaccine Live.

Nyaya za stima zapita juu, mawingu ni meupe, mbingu ni samawati, lori ilioandikwa, Exhauster liko mbele ya watu wawili.

Kuna watu watatu, wawili kati yao wamesimama kuvaa barakoa na kofia samawati kichwani. Mmoja anaonekana kufinya pahali, mwingine amekaa karibu na mgonjwa aliyelala na kuvalishwa.

Mkulima ananyunyizia fertilizer juu ya mimea shambani kando kuna milima na majumba mbali zaidi.

Ni dawa yenye maneno, Serum Institute, Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Live IP freeze dried, Tresivac PFS.

Kuna watu watatu. Mmoja kati yao ni mwanaume aliyevalia barakoa na shati ya samawati. Mwengine ni mwanamke. Amevalia shati nyeupe.

Chupa la maji liko mbele ya watu wawili. Mmoja wao mwanamke, mwengine mwanamume. Wote wamevalia barakoa. Mmoja anaonekana kudungwa sindano kwenye mkono.

Kuna sindano na dawa yenye kifuniko nyekundu na karatasi nyeupe iliyo na maneno, MMR Vaccine piriton 11 truvel human Virus 200mm.

Kuna watu watatu. Mmoja amesimama. Ameshikilia sindano. Amevalia shati nyeupe. Mwengine amemshika mtoto na kumvalia barakoa nyeupe na shati.

Ni mchana, juu mbingu ni samawati, mawingu ni meupe. Kuna mimea iliyo kando ya kikingi penye bango Dr. Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara, nyota, sufuri...

Ni ndani ya jumba kuna watu wawili mmoja kati yao amebeba mtoto na shati nyekundu kichwani amesuka amejifunga kitambaa mwingine ana shati ya samawati kichwani ana kofia na kushikilia sindano.

Mmoja mwanamke aliyesuka nywele amevalia fulana nyeupe, mwengine ni mwanaume aliyevalia vazi leupe na tai nyeusi, amevalia barakoa.

Maneno Doctor's Recipes, Iron Plus, Vitamin C+ Folate + Vitamin B6, B12, Optimal Blood, Building formula, Bioactive Forms, Gentle And Mild.

Juu mawingu ni meupe, mbingu samawati. Mbali zaidi kuna mimea ya ndizi, watu wamekalia mashua, wengine wamevalia shati nyekundu.

Ni mchana. Juu, mawingu ni meupe. Mbali zaidi, kuna milima. Mafuriko yamefunika sakafu. Miti mirefu yamechomoza juu.

Kuna maji barabarani yaliofunika magari yanakazana kupita ndani yake, kuna miti na mimea ndani ya maji, majumba kandokando.

La Slow Release B12 Iron Bolic Acid Vitamin B12 B6Z Iron Contributes to the normal formation of blood red bloodcells and Haemoglobin with Vitamin B12 and B.

Ni chupa zenye dawa ilio na karatasi nyeupe na samawati na maneno yameandikwa kwa rangi nyeusi yasemayo, One Single Dose 0.5 Measles, Mumps, Rubela Virus.

Kuna watu watano, mmoja kati yao amesimama na kumuangalia mtoto amevalia macho nne na pete kwenye kidole.

Ni ndani ya nyumba kuna watu wawili mmoja amelala mwingine kuketi amevalia shati nyeupe kuna karai chini, kuta ni nyeupe na samawati.

Ni mchana maji yaonekana kuharibu barabara lililo na rangi Iliyochorwa juu yake. Kuna watu wamesimama juu. Mmoja amevalia kinyasa na shati ya rangi nyeupe.

Mtu mmoja amevalia buibui na mwengine amevalia macho nne na kusuka ukutani kuna mchoro, mezani kuna...

Ni mchana ndani ya hema kuna watu wamesimama mmoja kati yao ameshikilia dawa na kulidunga sindano na amevaa barakoa samawati, miwani machoni, shati ni nyeusi yenye madoa nyekundu.

Ni mchana nyuma maandishi yasemayo pata chanjo kaa chonjo yameandikwa. Wote wamevalia barakoa, mwingine anadungwa sindano mkononi.

Kuna vidole vimeshikilia sindano na dawa lenye karatasi nyeupe lenye maneno, Yellow Fever Vaccine Live Stabilized vyenye ina kifuniko na pia ndani.

Kuna dawa mbili, moja kwenye chupa lililo na maandishi mtiki nguvu za kiume ingine iko ndani ya konteina yenye ni nyeupe na maneno gogo.

Ni mchana, kunaonekana milima mbali zaidi na majumba pia. Kuna mimea shambani. Kuna mkulima aliyebe aliyevalia nguo nyeupe na kuonekana kubeba vifaa vya shambani mgongoni.

Juu, mawingu ni meupe, mbingu samawati, mbali kuna mlima lenye miti mingi, mkulima ananyunyizia dawa kwenye mimea zake shambani.

Kuna watu wawili. Mmoja amevalia barakoa na shati nyekundu, kichwani amesuka. Nyuma yake kuna maneno, 'Mars Wrigley'. Mwingine amevalia buibui na...

Kuna watu wamesimama. Mmoja kati yao amevalia shati samawati, suruali samawati. Mwengine amevalia kitambaa kichwani na kumwangalia mtoto. Mbali zaidi, kuna televisheni.

Kuna watu watatu. Wawili kati yao wameketi. Wamevalia shati nyeupe, barakoa puani. Mwingine mmoja amelala.

Kuna wanawake watatu, mwanaume mmoja aliyevalia mshipi. Mmoja wao ni mzee, mwingine na ameweza kuweka kipuli. Anaonekana kudungwa sindano.

Kuna watu wawili, mmoja mwanamke aliyevalia shati nyeusi. Nyuma yake kuna dirisha. Mwanamme amevalia shati nyeupe na samawati shingoni.

Juu, mbingu ni samawati, mawingu ni meupe, kuna tangi tatu za maji. Kuna mwanaume mmoja amesimama na kuinua mkono uliovaa saa na maneno Water Steps Vision.

Ndani ya nyumba, kuna mama ameshikilia mtoto mweupe ukuta ni samawati. Kuna neti linalo ninginia, kitanda nyeupe.

Ni mchana. Kuna mwanamke anayeangalia kamera. Amejifunga kitambaa kichwani na kuvalia nguo nyeupe na kijani. Anashika maji.

Ni mchana, mkulima ananyunyizia dawa, ni mimea yake. Mgongoni amebeba kinyunyizi dawa yenye rangi ya kijani kibichi na kifuniko samawati.

Ni mchana, nyaya za stima zapita juu, mawingu ni meupe, mbingu samawati. Mwanaume mmoja amevalia kanzu nyeupe, anamwongelesha mwengine aliyekalia pikipiki.

Madaktari wanashughulikia mgonjwa, wamevalia samawati juu, wote wakona barakoa, wamefunika pua.

Ni mchana ndani ya nyumba. Mbali zaidi kuna magunia kwenye ukuta, mwanamke ameshikilia dawa mbili yenye rangi nyeupe na karatasi samawati, amejifunga shingoni.

Kuna watu wawili. Mmoja amesuka nywele, amevalia barakoa, anaangalia juu, ana vipuli sikioni anadungwa sindano na mmoja aliyevaa saa mkononi.

Ni mchana, mbali zaidi kuna miti mirefu alafu mabati. Kuna watu wameshikilia mabango yasemayo, Stop Period. Mmoja kati yao amevalia kofia, shati nyeupe.